Wanawake wakiwa wamevalia nguo za tamaduni ya masai wakiwa wenye furaha mmoja wao akiwa ameketi huku akiwafundisha wanawake hao jinsi ya kushona nguo, elimu hiyo ya watu wazima ambayo wanapatiwa huwasaidia kuongeza ujuzi na maarifa pia kuongeza fursa za ajira.

Jengo lenye madarasa nje limeandikwa na kuchorwa picha mbalimbali pia kuna uwanja na miti mifupi ambapo elimu ya msingi hutolewa ili kuandaa watoto katika hatua za elimu ya juu, pia humfundisha stadi msingi za maisha na hutoa maarifa ya msingi kwa jamii na maadili.

Kitabu kilichochorwa mwalimu akiwa amevalia koti jeupe ndani ya maabara, kikiwa kina maandishi yaliyoandikwa "Secondary CHEMISRTY Form Three" ili kutoa elimu ya sekondari kwa dhumuni au lengo la kuandaa wanafunzi kwa elimu ya juu na mafunzo ya ufundi.

Darasa kubwa lenye rangi nyeupe na marumaru kwa chini, likiwa lina viti au madawati ambapo wanafunzi wameketi juu ya viti wakiwa wanapata elimu ya sekondari ili kuandaa wanafunzi kwa elimu juu ya mafunzo ya ufundi na kuweza kukuza maarifa ya kisayansi, kijamii na kitaaluma.

Darasa kubwa lenye viti vingi, na watu wakiwa wameketi katika hivo viti wakivalia barakoa, mwalimu akiwa amesimama mbele, kutoa elimu katika hilo darasa; ambayo elimu hiyo ya chuo huwasaidia kuwandaa kwenye taaluma maalumu, na huwaandaa wataalamu kwa ajili ya soko la ajira.